Kuna chupa ya dawa ya chanjo yenye kifuniko cha rangi ya samawati. Imewekwa juu ya kijikaratasi ambacho kinatolea maelezo kwanini ni muhimu kwa watoto kupata chanjo hiyo.

Kuna watu wengi ambao wameketi. Wanaonekana kupokea huduma za kiafya. Mbele kuna daktari ambaye ameshika kifaa mkononi na mbele yake kuna mwanamke ambaye anamtazama. Anaonekana kupokea ujumbe kutoka kwa yule daktari.

Hii ni dawa inaitwa Slow Fe. Inatumika kuongeza chembechembe za damu mwilini. Inatumika na waadhiriwa au wagonjwa ambao wana upungufu wa damu. Na dawa hii ina vidonge sitini.

Hiki ni kituo cha afya. Kuna wauguzi wengi ambao wamefika mahali hapa ili kusaidia wananchi. Daktari aliye mbele anaonekana kubwa amejikita kwenye mazungumzo na mwanamke ambaye mbele yake. Kwenye mkono wake ni kalamu kuonyesha anaandika maelezo kutoka kwa mwanamke yule.

Hapa ni hospitalini chumba cha upasuaji. Kuna madaktari ambao wamevalia mavazi ya rangi ya samawati, na wamevalia barakoa kinywani mwao. Mikononi wamevalia glavu. Wako tayari kufanya upasuaji.

Madaktari ambao wamesimama, mmoja wao ameketi, na kuna mgonjwa ambaye amelazwa kitandani. Daktari yule ambaye ameketi, anaonekana kumhudumia mgonjwa yule hasa sehemu yake ya meno.

Kuna watu waliosimama, wanaonekana kuwa wanasubiria huduma za daktari. Mbele kuna daktari au afisa wa afya ambaye amevalia barakoa na miwani. Mikononi mwake ameshika dawa na sidano ambaye anaitumia kutoa dawa ile katika chupa.

Mwanamke aliyefunga kitambaa kichwani amevalia rinda ya rangi ya kijani na lina rangi nyeupe kwenye mikono na chini. Anatabasamu akiwa ananawa mikono yake huku ametazama mbele.

Muuguzi ambaye amevalia barakoa na na vazi la maabara ya rangi jeupe, mikononi amevalia glavu. Anaonekana anaangalia na kuchunguza dawa.

Watu wengi wamesimama kando ya barabara. Wanaonekana wanatazama eneo ambalo mimea imevunjika na maji mengi machafu yako chini kuashiria kuna mvua kubwa ambayo imenyesha na kusababisha madhara mengi.

Mwanamume mmoja ameshika kifaa mkononi cha rangi nyeupe na kijani, amevalia barakoa na mavazi ya maabara, anaangalia gesi kubwa, mitungi kubwa ya gesi.

Watoto watatu wanaonekana kuwa wanatabasamu. Wamevaa nguo ya mikono fupi. Mikononi wanakaa wamechafuka mikono yao kwa sababu wamekuwa wakicheza kwenye uchafu.

Kuna wanawake na kuna mwanaume ambaye amevalia kofia nyeusi, anaonekana kuwa anampatia mtoto mdogo dawa kwa njia ya mdomo. Dawa hii inaonekana kuwa ni dawa ya chanjo.

Hii ni dawa ya chanjo. Iko kwenye chupa ambayo ina kifuniko cha rangi nyekundu. Dawa hii ni ya kiwango cha mililita ishirini, na hupeanwa kwa watoto wadogo.

Wahudumu wawili wa afya, mwanamke na mwanamme, wako kwenye theatre . Wanaonekana wanamuhudumia mtu aliye lala kitandani, ambaye anaonekana ana tatizo la jino.

Huyu ni mwanamke ambaye mgongoni amebeba kibuyu cha maji cha rangi ya samawati. Mbele yake amebeba mtoto mdogo. Anaonekana kuwa anaelekea kutafuta maji.

Chupa mbili za dawa, za rangi ya samawati kwenye kifuniko. Ina chanjo ambayo hupeanwa kwa watoto wadogo, kiasi cha mililita sufuri nukta tano.

Kuna chupa ya dawa ya chanjo, yenye kifuniko cha rangi ya samawati, na maandishi ya rangi nyeusi. Dawa hii inapewanwa tu mara moja, kwa kiasi cha sufuri nukta tano milimita.

Kuna chupa mbalimbali zilizo wekwa juu ya meza linaonekana ni dawa ya chanjo. Mezani Kuna sindano kubwa na pia Kuna barakoa.

Mtu aliyevalia magwanda ya kuhakikisha usalama anapofanya kazi amevalia glavu ya rangi ya kijani na anaonekana kuwa anashika kibuyu ambayo ina vitu ambavyo anajishirikisha navyo.

Hawa ni madaktari wanaoshughulikia afya ya meno. Kuna mgonjwa ambaye amelala kitandani. Mkononi mwake ameshika stakabadhi fulani na wauguzi hawa waliovalia barakoa wanamtazama kinywani.

Mkono ambao umevalia glavu, umeshika dawa ya chanjo, na pia mkono huo umeshika sindano refu ambao utatumia kutoa dawa katika chupa ile ya chanjo.

Mwanamke mmoja aliyevalia buibui jeusi amesimama. Ameketi sehemu ambayo inaonekana imeathirika na ukame kutokana na nyasi na miti ambayo imenyauka.

Kuna mhudumu wa afya, wa jinsia ya kike, amemshikilia mwanaume mmoja. Anamsaidia katika kufanya mazoezi ya viungo vya mwili.

Kuna chupa mbalimbali za dawa za kiasili ambazo zimewekwa juu ya meza. Nyuma ya dawa hizi kuna chati ambayo inaonyesha viungo mbalimbali vya mwili ambavyo vinasaidiwa na dawa hizi wakati wa maumivu.

Kuna magari mawili ya aina ya tuk tuk ambayo yanaendeshwa kwenye barabara iliyojaa maji. Kando kuna mtu anayeendesha pikipiki amebeba abiria ambaye amejifunika shuka na kwenye pikipiki hiyo kuna mwavuli kuashiria kuna mvua kubwa ambayo imekua ikinyesha.

Wanawake wawili, mmoja ni daktari, amevalia miwani. Shingoni amebeba kifaa ambacho kinatumika kupima mapigo ya moyo, anamhudumia mtoto mdogo kwa kumdunga sindano kwenye paja.

Hii ni sehemu ya kuchotea maji. Kuna wanawake na watoto ambao wanaonekana kuwa wamekuja kuchota maji katika eneo hili. Wamebeba mitungi mingi na wanasubiria mmoja achote maji kisha mwingine afuate.

Hiki ni kituo cha afya. Kuna watu ambao wamevalia barakoa. Daktari amevalia shati jeupe, anaonekana kumdunga sindano, mama mmoja aliyeketi.

Wanawake wawili wamesimama, wanatazama chombo ambacho kinahifadhi maji safi ya matumizi ya nyumbani. Mmoja ameshika kibuyu cha rangi ya samawati na mwingine amefunga kitambaa kichwani mwake.

Kuna mwanamke ambaye amelala kitandani na daktari amesimama. Amevalia barakoa, anamtazama mama yule kinywani. Anaonekana kuwa anatoa huduma za meno na huduma hizi zimesaidiwa na shirika la Colgate.

Maji mengi machafu yamejaa barabarani. Kuna watu wawili, mmoja anaendesha pikipiki na mwingine ako nyuma yake anasukuma pikipiki ile.

Kuna mkono uliovalia glavu ya rangi ya kijani. Umeshika dawa ya chanjo ya Yellow Fever na kwenye vidole vingine ameshika sindano itakayotumika kupeana chanjo hiyo.

Kibuyu ambacho kina kifuniko cha rangi nyeupe, kina maandishi ambayo yameandikwa ARORWET , kuonyesha kuwa kile ambacho kiko ndani ni dawa ya kiasili yenye rangi ya hudhurungi.

Mtu wa jinsia ya kiume amevalia shati la rangi ya samawati, anaonekana kuwa ameinua mkono wake juu na kinywa chake kiwazi na uso wa kutabasamu, nyuma yake kuna tanki kubwa za maji.

Watu wengi wamepanga foleni wengine wamesimama na wengine wameketi wanaonekana kuwa wanasubiria huduma kutoka kwa muuguzi ambaye anaonekana akimdunga sindano mtu moja ambaye amevalia vazi jeupe.

Mikono ambayo moja imeshika chupa ya dawa nyeupe. Inaonekana kuwa imeinamishwa. Anatoa vidonge vya dawa ya rangi ya njano ambayo imeshikwa kwenye mkono wake wa kulia.

Mhudumu wa afya anamwangalia mtoto mchanga. Amevalia barakoa na miwani. Kwenye shingo, amevalia kifaa ambacho kinatumika kupima mapigo ya moyo na kando yake kuna mwanadada ambaye anaonekana ni mama ya mtoto aliyelazwa katika kitanda.

Nzige wengi ambao wanapaa na kupepea angani, wengine wametua kwenye mimea. Wanaonekana kuwa wanatafuna majani, ya mimea ambayo iko hapo.

Hawa ni madaktari na maafisa wa afya. Wako kwenye chumba cha theater cha upasuaji. Wanaonekana kuwa wanamhudumia mgonjwa mmoja ambaye amelala kitandani.

Haya ni maelezo ambayo yanapatikana katika dawa, inayotumiwa kutibu matatizo ya kichwa. Kuna picha za watu ambazo zinaonyesha wakiwa wameshika kichwa, kuonyesha wana maumivu makali.

Kuna kijumba ambacho kina milango ya samawati. Kijumba hiki ni choo. Mbele kando kunaonekana kuwa kuna maji ambayo watu wanasafisha mikono baada ya kuzuru chumba hicho.

Hapa ni hospitalini. Kuna wauguzi watatu waliovalia barakoa na mavazi mengine ya wauguzi wa hospitalini na kuna mgonjwa ambaye amelazwa. Anaonekana kuwa ako na maumivu ya jino na ako kwenye chumba cha theater .

Afisa wa afya, ambaye amevalia gwanda a maabara la rangi nyeupe, anaonekana kuwa ameshika kifaa cha kubebea dawa, na mkono wake wa kulia unachukua dawa kutoka mezani, uki pack kwenye box lile.

Hapa ni hospitalini na kuna vifaa mbalimbali ambavyo vinatumika katika sehemu ya huduma za afya kuna yule ambaye amelala kwenye kitanda na mwingine amevalia barakoa na glavu anaonekana akimjunguza meno ya yule ambaye amekuja kutafuta huduma.

Hizi ni chupa za dawa ya chanjo ambayo hupeanwa kwa watoto wadogo mara moja. Chupa hii inaonyesha dawa hii inafaa kupewa mililita sufuri nukta tano kwa wakati mmoja.

Hizi ni chupa tofauti tofauti ya dawa. Zimewekwa kwenye meza yenye ya rangi ya kijani. Kuna sindano refu ambayo inatumika kutoa dawa katika chupa ile.

Hapa ni hospitalini, chumba cha upasuaji. Kuna madaktari wengi ambao wamevalia nguo za rangi ya kijani. Wanamfanyia upasuaji mwanamke ambaye anataka kujifungua mtoto.

Mtu mmoja ameshika fimbo mkononi. Ameinua fimbo hiyo juu. Angani kuna nziga ambao wanapepea, na kwenye mimea kuna nzige wengi ambao wametua.

Kuna mwanamke ambaye ameketi huku akitazama juu na kuna mwanaume ambaye amevalia sare nyeupe na barakoa na mkononi amevalia glavu. Pia anaonekana kuwa anachunguza jino ya mwanamke yule.

Kuna watu ambao wanasubiria huduma za daktari. Daktari ameshika dawa kwenye mkono wake wa kushoto na mkono wa kulia ameshika sindano akitoa dawa kwenye chupa ile ,amevalia barakoa na miwani.

Wanawake wawili, mmoja aliyefunga kitambaa kichwani, na kuvalia koti la rangi ya samawati. Amembeba mtoto mdogo ambaye analia, na kando yake kuna muuguzi ambaye amevalia mavazi ya maabara, anaonekana akimhudumia mtoto huyo mdogo.

Watu wengi wamesimama, wengine wameketi mahali ambapo, panaonekana kuwa majengo yaliyokuwa hapa, yameteketezwa na moto, na watu hawa wametamauka kwa kukosa makao.

Wauguzi wameketi, wamevalia barakoa. Yule aliye mbele amesimama, ameshika sindano mkononi, na chupa ya dawa, anaonekana kutoa dawa kwenye chupa ile.

Hiki, ni kijichupa, cha dawa, kina kifuniko, ya rangi nyeupe, dawa hii inatumika, kuongoza, chembe chembe za damu katika mwili, kuna maelezo, ya jinsi ya kuchukua, dawa hii, ambapo, yule anayeugua anastahili kuchukua dawa moja, kila siku, na dawa, chupa hii, ina vidonge mia moja ishirini.

Mwanamke ambaye amelala kitandani anaonekana amembeba mtoto kwenye mikononi mwake. Hiki ni chumba cha kujifungua. Mwanadada huyu amekuwa amejifungua mtoto mdogo.

Watu wameketi, mmoja amesimama. Anaonekana anawahutubia wale walioketi ambao ni maafisa wa afya. Wako katika eneo tambarare, kuonesha ni eneo la ukame.

Kuna mwanamke ambaye amesimama, amevalia t-sheti ya rangi ya samawati na nyeusi kwenye mikono, amevalia barakoa, anaonekana anasafisha mikono yake, kando yake kuna mtoto ambaye amesimama.

Hawa ni madaktari, wamevalia mavazi ya kimaabara na barakoa, aliye mbele amevaa miwani, ako kwenye chombo cha kuchunguza vitu vidogo vidogo.

Mwanadada ameketi. Amevalia nguo nyeupe yenye rangi rangi ya kijani. Anamtazama mwanamume ambaye amesimama mbele yake, aliyevalia miwani na vazi ambalo linaashiria yeye ni daktari.

Hii ni dawa, dawa hii imeandikwa Ferolax dawa hii mara nyingi huwa inatumika kusaidia katika kuongeza kiwango cha damu mwilini.

Kuna watu wawili; wa kike na wa kiume. Kando yao kuna kifaa ambacho ni cha kubeba dawa cha rangi ya samawati. Aliyeketi anakaa mgonjwa na aliyesimama ni muuguzi aliyevalia barakoa na gwada la maabara la rangi nyeupe. Anaonekana akimhudumia mwanamke yule.

Watoto ambao wameshika kibuyu cha rangi nyeupe. Kinaonekana kutoa kitu chenye majimaji cha rangi ya hudhurungi. Eneo ambalo wameketi, linaonekana chafu.

Watu wawili wameva magwanda, ya kujiakikishia usalama wao. Mmoja amishika mkononi kifa ambacho anaonekana kuwa ananyunyuza kitu fulani katika maeneo ya viti.

Kuna watu wawili ambao wamesimama. Mmoja ni wa kiume na yule daktari ni wa kike. Amevalia miwani, anaonekana kumchunguza na kumhudumia mgonjwa wake.

Huu ni mtaa wa vibanda duni na unaonekana umeathirika na mafuriko kutokana na maji machafu ambayo yamezingira maeneo haya. Majengo haya yanaonekana kuwa yamebomokabomoka.

Kuna mikono ya mwanadada ambayo imeshika pakiti tofauti tofauti ya sodo. Anaoneana kuwa ako tayari kugawa sodo hizi katika jinsia ya kike.

Hapa ni hospitalini. Kuna watu ambao wamesimama wengine wameketi. Mbele kabisa kuna mgonjwa ambaye amelala. Amevalia nguo za hospitali za rangi ya kijani na anaonekana ameumia mguu wake wa upande wa kushoto.

Watu wanaotembea wakielekea pande zote, wako kwenye maji mengi, mikononi wameshika vifaa vyao, Sisim , viatu na stakabadhi zingine mbalimbali. Inaonekana. Kumekuwa na mvua kubwa ambayo imenyesha na kusababisha mafuriko.

Watu wamesimama katika foleni, wanaonekana kuwa wanasubiri huduma za daktari. Kuna yule ambaye ameketi na muuguzi amesimama, ameshika sindano kwenye mkono wake wakulia na mkono wa kushoto ni pamba atakayotumia kumpangusa mahali ambapo atakuwa amedunga mgonjwa.

Mezani kuna dawa. Iliyo mbele kabisa ni dawa ya kupunguza maumivu ya brufen . Iko kwenye chupa nyeupe na maandishi ya rangi nyeusi.

Wanawake wawili waliovalia barakoa. Mmoja ameketi na mwingine amesimama. Aliyeketi amefunga kitambaa. Anaonekana kuwa anapokea huduma kutoka kwa mhudumu wa afya ambaye anamdunga sindano kwenye mkono wake wa kushoto.

Wanawake wawili wamesimama. Wanaonekana kuwa wamevalia mavazi meupe na meusi. Mmoja anaonekana kuwa anapiga makofi na mwingine ameegemea kwenye gari jeupe ambalo liko kando yao.

Hii ni chupa ya dawa yenye kifuniko cha rangi nyekundu. Inaonyesha kuwa ina vidonge sitini. Dawa hii inatumika katika kuongeza chembechembe za damu mwilini.

Kuna mmama ambaye amembeba mtoto kwenye mapaja yake na kuna yule ambaye anaonekana ni muuguzi amevalia mavazi ya rangi ya samawati. Anaonekana kumdunga mtoto sindano kwenye paja lake la mguu wa kushoto.

Hawa ni wahudumu wa afya wamevalia mavazi ambayo yanaashiria kazi ambayo wanafanya, chini kuna begi za rangi nyekundu wanaonekana kuwa kwenye mazungumzo na mkononi wamebeba kijibendera cha rangi nyeupe.

Kuna mwanamme na wanawake wawili. Mwanamke mmoja aliyevalia shati jeupe na suruali ndefu ya rangi ya samawati, anaonekana kuwa ameketi na mwingine ameinama, amemshika kwenye mkono, anaonekana anamdunga sindano.

Mama ameketi akiwa amemshika mtoto mikononi. Anamwangalia usoni hapa panaonekana ni kituo cha afya ambapo mama huyu, alikuwa ameenda kujifungua.

Kuna watu watatu ambao wamevalia barakoa, wamevaa vifaa ambavyo vinaonyesha, kuwa wao ni afisa wa afya. Nyuma yao kuna mlinda usalama ambaye ameshika kirungu mkononi mwake.

Kuna wanawake wawili pamoja na mtoto mmoja amevalia barakoa onaonekana kua anazungumza nayule aliye kua amebeba mtoto kwenye meza Kuna jikaratasi kuonyesha kua ana nakili jambo fulani.

Wanaume wawili wamesimama, wanatazamana, wanaonekana kuwa wako katika mazungumzo. Wamesimama kando ya vyoo vya wanafunzi shuleni. Mbele yake kuna sehemu ya kuosha mkono.

Mtu aliyevalia gwanda jeupe na glavu mkononi anakuonesha kuwa anajizuia kutoka kwa madhara flani. Amevalia chombo kwenye mgongo wake huku mkononi ameshika kifaa ambacho kinamsaidia kunyunyiza kile ambacho kiko kwenye kibuyu ambacho amekibeba mgongoni mwake.

Wanawake wawili ambao wameketi, mwingine amesimama, nyuso zao zimejaa tabasamu. Aliyesimama ni daktari, amevalia mavazi yake ya udaktari, na mkononi amevalia glavu.

Chupa ya dawa ya chanjo ambayo inapeanwa kwa watoto, ina kifuniko cha rangi ya samawati. Kwenye chupa hii, dawa hii ni ya kiwango cha mililita ishirini. Kando yake kuna sindano refu ambayo inatumika kutoa dawa hiyo.

Hizi ni chupa mbili za dawa ya kutoa chanjo kwa watoto wadogo. Chupa hizi zina vifuniko vya rangi ya samawati. Kando yake, kuna kijikaratasi ambacho kinatolea maelezo, kuhusu dawa hii ya chanjo.

Chupa nyeupe yenye dawa ya kiasili ina maandishi ambayo yameandikwa Zephaniah Live Herbal Clinic Detox . Kwenye chupa hiyo pia kuna picha ya viungo vya mwili ambavyo vinaonyesha dawa inatibu sehemu ipi ya mwili.

Kuna mvua kubwa ambayo imenyesha na kusababisha mafuriko. Hii ni kutokana na watu wanaotembea barabarani ambapo kumefurika maji huku wengine wakibeba viatu mikononi, simu na stakabadhi zingine mbalimbali.

Kuna chupa mbili ambayo ina kifuniko cha rangi ya samawati. Chupa hii inaonekana kuwa na dawa ya chanjo ya watoto wadogo. Chanjo hii ni ya measles na rubela na malaria.

Hawa ni wanadada. Mmoja ameketi anamtazama yule ambaye amesimama. Uso wake unatabasamu na anaangalia mbele kuonyesha anazungumza na watu. Kwenye mkononi wake ameshika suruali ambayo ameivalisha sodo kuonyesha amekuwa akifunza mafunzo ya visodo.

Hiki ni kituo cha afya cha meno cha Finetouch Dental care, kuna mwanadada ambaye anatabasamu. Ameketi katika sehemu ya upokeaji.

Hii ni dawa ya chanjo ambayo hupeanwa kwa watoto wadogo, ili kuzuia maambukizi ya magonjwa wa rubela na mengine tofauti. Dawa hii hupeanwa kwa mkao mmoja kwa milimita sufuri nukta tano.

Kuna wanawake wawili, aliyeketi amebeba mtoto mikononi na aliyevalia sweta jeusi ni aliyekuwa afisa wa afya na amekuja kumzuru mwanamke ambaye amejifungua na amemletea zawadi.

Muuguzi wa afya, ameshika kalamu mkononi na mkono mwingine ameshika sehemu ya kuandika. Anamtazama mgonjwa, huku wote wakiwa wanatabasamu kwenye mazungumzo yao.

Wanaume wawili wanaonekana wakiwa katika mwendo wa kasi. Katika mazingira yao kuna nzige ambao wamejaa, wamepaa angani na wengine wametua katika mimea yao.

Wanawake wawili wameketi juu ya kitanda. Wanaonekana kuwa wanatazama kitabu fulani. Kando yao kuna televisheni ambayo imewekwa juu ya meza. Kwenye ukuta kuna mavazi ambayo yamewekwa kule.

Watu wawili ambao wamesimama wakijishughulisha katika shughuli ya kuzoa takataka, wamevalia magwanda ambayo yanahakikisha usalama ama kutudhuru kutokana na mazingira chafu ambayo wanafanyia kazi.

Chupa ya dawa ya chanjo, imewekwa juu ya meza, kando yake ni vifaa ambavyo vinasaidia kupeana dawa hii. Chanjo hii mara nyingi hupeanwa kwa watoto wadogo na ni chupa moja tu ambayo inaonekana hapa.

Kuna boksi, pamoja na chupa ya plastiki, iliyo na kifuniko cheupe, iliobeba dawa aina ya azithromycin, dawa hii inapewa mgonjwa kwa kunywesha, pekee.

Mhudumu wa afya wa kiume, aliyevalia vazi la rangi nyeupe na barakoa ya samawati, anamdunga sindano mgonjwa aliyevaa kofia nyeusi na barakoa nyeusi.

Chupa hizi ni nyeupe na ni za plastiki, Chupa tatu zina vifuniko ilhali moja haina kifuniko. Kuna vifuniko vya plastiki ambavyo vina tembe nyeupe, na kifuniko kimoja kina tembe nyekundu.

Nesi aliyevaa miwani na mavazi ya rangi ya nyeupe, nyekundu na samawati anampa mtoto chanjo mdomoni. Mtoto huyu amebebwa na msichana aliyevalia kofia nyekundu.

Huu ni mtaa wa mabanda, umebomoka kutokana na mvua mingi iliyokua imenyesha ,Kuna maji machafu ambayo yanaonekana kua yanaenda kwa mwendo wa Kasi.

Baadhi ya watu kwenye umati huu wamevaa mavazi ya rangi nyeupe. Wengine wao wamevalia barakoa ya samawati na glavu mikononi mwao . Kuna mwanaume mmoja aliyeshika bakuo huku mwanamke aliyeweka miwani kwenye nguo lake ameshika kifagio.

Kuna wahudumu wa afya wawili. Mmoja amevaa vazi la rangi nyeupe na mwingine vazi la rangi ya samawati. Yule aliyevaa samawati ana glavu nyeupe mkononi mwake na yule aliyevaa vazi jeupe ana glavu ya samawati. Wana kifaa ambacho kinatumika kupanua mdomo wa mgonjwa huku wakimhudumia.

Chungu hiki ni ya rangi mbili, rangi nyeusi na hudhurungi. Chungu chenyewe kinafuka moshi. Nyuma yake kuna besheni la rangi nyekundu, lililobeba shanga ambayo ni nyeupe, nyekundu na nyeusi.

Huu ni mzunguko kwenye barabara. Mzunguko huu umefurika. Kuna magari ambayo yanapita kwenye maji na sehemu ya katikati ya mzunguko huu kunawaka taa ya umeme.

Wavulana wawili waliovalia shati ya manjano na suruali ndefu ya samawati, wananawa mikono yao kwa maji ya mifereji. Wavulana hawa wamevalia barakoa na mmoja amebeba mkoba wa samawati mgongoni mwake.

Hili ni sehemu kame, kuna mzoga wa ng'ombe aliyeaga kitambo. Wanaume wawili wanatembea kutoka kwa mzoga huo na mmoja ameshika kijiti, mwingine amevaa kofia na mwingine amefunika kichwa chake kwa kitambaa chekundu.

Hizi ni chupa za plastiki. Baadhi ya chupa hizi ziko na vifuniko vyeupe. Moja ina kifuniko cha hudhurungi. Kumewekwa maandishi fulani kwenye chupa hizi, kama vile; Ndeja, Nzengambi na Leoki. Dawa hii ya Leoki, ni ya kuondoa maumivu.

Hapa ni hospitalini. Mwanamke amembeba mtoto. Mwanamke huyu amejifunika leso na pia ana shanga mkononi. Amezingirwa na wageni ambao ni wanaume kwa wanawake, kuna afisa wa usalama miongoni mwa wageni hawa.

Hii ni chupa ya glasi . Chupa yenyewe ina kifuniko cha rangi ya samawati. Kuna maandishi yaliyoandikwa kwa wino wa samawati, ambayo yanaeleza kwamba dawa hii ni ya unga na inastahili kuchanganywa kwa majimaji kabla ya mgonjwa kudungwa.

Mtu huyu amevalia surupwenye ya manjano na amejifuma usoni. Pia ana glavu ya samawati. Mgongoni amebeba kibuyu cheupe na cha kijani kibichi, anachokitumia kunyunyuzia mimea dawa.

Hapa ni ofisini, wanawake wawili waliovaa mavazi ya rangi nyeupe wamesimama na pia wamevaa barakoa ya samawati. Mmoja ameweka kidole chake kwenye mashine. Kuna mwanaume aliyesimama nyuma yao amevaa nguo ya rangi nyekundu na kuna mgonjwa ambaye amevaa nguo ya kijani kibichi na saa mkononi ambaye anahudumiwa.

Sehemu hii imefurika. Watu kadhaa wanaonekana kushika nyumba kwa mikono yao ili isizame kwenye mafuriko. Nyumba yenyewe imeezekwa nyasi, vijiti na karatasi za plastiki.

Hapa ni darasani. Wanafuzi wameketi kwenye madawati yao, huku baadhi yao wamenyosha juu karatasi. Kuna mwanamume aliyevaa nguo nyeupe na ya samawati, amesimama mbele ya wanafunzi hawa. Nyuma ya darasa kuna bango lililoandikwa Lion's Club .

Mkono mmoja wa mhudumu wa afya unamdunga mgonjwa sindano begani. Mkono mwingine uliovalia saa umeshika pamba. Mgonjwa amevalia barakoa na anamsaidia mhudumu huyu kusongesha nguo lake.

Mhudumu wa afya wa kike aliyevaa mavazi ya manjano anamdunga mtoto chanjo. Mtoto huyu amebebwa na mwanamke aliyevaa vazi la rangi nyekundu na barakoa ya samawati. Kuna baadhi ya wahudumu waliosimama na wamevaa mavazi kwamba ni kampeni ya chanjo.

Mhudumu aliyevaa vazi la rangi nyeupe na glovu nyeupe na barakoa ya samawati, anamdunga mtoto chanjo mguuni. Mtoto mchanga anaonekana akilia huku amebebwa na mamake.

Chupa hii ya plastiki imefunguka na tembe zimemwagika juu ya mbao. Kuna tembe moja ndani ya kifuniko cha chupa hii. Kisha kuna karatasi nyeupe kando ya dawa hizi.

Mkono wa mwanadamu uliyo na vidole vilivyo na kucha ndefu, umeshika chupa ya mlazi iliyo na kifuniko cha samawati. Kuna chupa tatu zilizofanana, chupa iliyoshikwa kando yake. Na chupa hizi ni za chanjo.

Mhudumu wa afya wa kike aliyevalia skati ya kijivu na mavazi nyeusi na ya samawati na barakoa ya samawati, anaonekana kumdunga mgonjwa sindano begani. Mgonjwa mwenyewe amevalia barakoa na miwani.

Mhudumu wa afya aliyevaa nguo la rangi jeupe ana sindano mkononi mwake. Anamdunga mtoto sindano begani. Mtoto mwenyewe amebebwa na mwanamke ambaye amesuka nywele zake.

Mhudumu huyu ni wa kike. Amevaa mavazi ya samawati. Shingoni kuna kifaa cha matibabu. Pia amevaa miwani. Anamlaza mtoto mchanga kitandani. Kitanda chenyewe ni cha glasi.

Mtu huyu amevaa gwanda la rangi nyeupe. Amebeba kibuyu cha kijani kibichi na kifuniko cha samawati mgongoni mwake. Anatumia kibuyu hiki kupuliza mimea shambani.

Mhudumu wa afya aliyevaa miwani, anamlaza mtoto vizuri ndani ya mashine ya glasi. Mashine hii iko hospitalini na hutumika kuwaekea watoto wanaozaliwa kabla ya siku zao.

Kuna bidhaa mbalimbali zilizowekwa kwenye chupa za plastiki, zenye vifuniko vya rangi ya samawati. Bidhaa zingine zimewekwa kwenye karatasi za plastiki. Kuna mwanaume aliyevalia kanzu nyeupe, anampa maelezo mwendeshaji pikipiki, jinsi ya kusafirisha bidhaa hizi.

Mwanamume aliyevalia suruali ndefu na vazi la rangi nyeupe, anaonekana kumpa mtoto mchanga chanjo ya mdomoni. Mtoto huyu amebebwa na mwanamke mmoja.

Hiki ni choo cha umma. Choo hiki kimepakwa rangi ya manjano na kijani kibichi na kina maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe. Mwanamume aliyevalia kofia nyeupe, yuko mlangoni mwa choo hiki.

Hii ni sehemu kame iliyojaa mawe, kuna mti ambao hauna majani yoyote, chini yake kuna nyasi zilizokauka na kuwa na rangi ya hudhurungi. Mawingu yanaonekana kwa mbali ambayo ni ya rangi nyeupe na samawati.

Mwanamume aliyevalia mavazi meusi na ana bangili za plastiki mkononi, amembeba mtoto mchanga aliyevishwa kofia nyekundu. Kando yake kuna mwanamke anayemtazama mtoto huyu. Mwanamke huyu amefunika kichwa chake kwa kitambaa cha rangi ya samawati.

Kuna watu wawili, mmoja amelala chini, amevalia barakoa na suruali ndefu nyeusi na mwingine amevalia vazi la maabara. Anaonekana kutazama mguu wa yule ambaye amelala chini.

Mwanamume aliyevalia vazi la samawati, anampa mtoto mchanga chanjo mdomoni. Mtoto mwenyewe amevalishwa kofia kichwani na kuna mwanamke aliyesimama kando yake, ambaye ameshika simu mkononi.

Hiki ni chumba hospitalini, kuna mashine ambayo ni ya rangi nyeupe, kuna mhudumu wa afya wa kike aliyevaa mavazi ya samawati. Ukutani kuna maandishi yaliyonukuliwa kutoka kwenye biblia katika kitabu cha zakaria.

Kuna watu watatu wanawake wawili na mtoto wamevalia barakoa. Aliyevaa shati jeupe anaonekana kuwa ni muuguzi anamdunga mtoto sindano kwenye mkono wake wa kushoto.

Boksi hili ni nyeupe na kijani kibichi na ni boksi la dawa ya vitamini. Kuna dawa iliyo kwenye glasi ya manjano, ambayo ni mililita moja kando yake.

Kuna watu watano waliojifuma mwili wao mzima kwa magwanda meupe. Wanaonekana kuubeba mwili au maiti wakieka kwenye gari. Wawili wana vibuyu za plastiki za samawati za kupulizia maiti hiyo.

Boksi hili ni la dawa aina ya Risperdal na dawa hizi ni za tembe sitini. Kuna dawa ambazo ziko dawatini ambazo ni za kijani kibichi.

Muhudumu wa afya aliyevalia vazi la samawati na miwani, anaonekana ameshika jino alilong'oa kutoka kwa kinywa cha mgonjwa. Mgonjwa mwenyewe bado amepanua kinywa chake.

Mkono wa mwanadamu uliovalia glavu ya rangi ya samawati, umeshika chupa ya glasi na sindano. Chupa hii ni ya chanjo na imeandikwa kwamba ni chanjo ya MMR.

Hapa ni hospitalini. Nasi pamoja na mgonjwa wamevaa mavazi ya samawati. Nasi amevalia barakoa pamoja na glavu nyeupe. Anamuekea mashine ya kupumua mgonjwa kwenye pua lake na mdomo.

Muhudumu wa afya aliyevaa vazi la kijani kibichi na barakoa ya samawati na miwani, anatabasamu huku amembeba mtoto mchanga aliyevishwa kofia kichwani.

Sindano imelazwa juu ya meza. Kuna chupa ya glasi ambayo ina kifuniko cha rangi ya samawati. Chupa yenyewe ina maandishi ya rangi nyeusi na maandishi haya yanaonyesha kwamba ni chupa ya chanjo.

Mhudumu huyu wa afya amevalia vazi nyeupe. Ameshika sindano kwenye mkono wake mmoja, mkono mwingine umeshika bega la msichana mdogo, ni baada ya kumdunga sindano. Amevalia pia miwani shingoni.

Muhudumu wa afya mwanamme aliyevalia mavazi ya samawati, ana sindano mkononi mwake na anataka kumdunga mtoto mguuni. Mtoto huyu amebebwa na mwanamke ambaye huenda ndiye mamake.

Hawa ni manesi wawili, waliovaa mavazi ya rangi nyeupe, glavu nyeupe na barakoa ya samawati. Manesi hawa wanatazama ndani ya kinywa cha mgonjwa aliyelala kitandani.

Mhudumu wa afya aliyevalia glavu nyeupe ana sindano mkononi. Anamdunga mtoto sindano begani huku anasaidiwa kushika mtoto huyu na mtu aliyevalia pia glavu nyeupe. Mtoto anaonekana kulia.

Mwanamke aliyevaa vazi la kijani kibichi, amembeba mtoto mchanga ambaye amevalishwa kofia kichwani. Mwanamke huyu ameketi kwenye kitanda na nyuma yake kuna neti ya kuwakinga dhidi ya mbu.

Mtu amevalia magwanda ya kuzuia hatari. Amebeba kifaa ambacho kinaonekana kuwa kinanyunyiza dawa ama maji katika shamba la mimea fulani.

Hiki ni chumba cha wagonjwa. Kina mlango wa kijivu, mlango ambao ni wa chuma. Mgonjwa mmoja amelala kitandani ilhali mwingine ameketi kitandani na ameshika kichwa chake kwa kutumia mkono.

Nesi hawa wamevaa nguo zilizoandikwa siku ya kusikia duniani. Nguo hizi ni za rangi nyeupe. Wanakifaa ambacho wanatumia kusafisha sikio la mgonjwa.

Mwanaume huyu amevaa mavazi ya kijivu na manjano. Amevaa pia kofia ya rangi ya kijivu. Mgongoni amebeba mtungi mweupe wenye kifuniko ya samawati. Anatumia mtungi huu kupulizia mimea dawa.

Bango hili linaonyesha kwamba ni kliniki ya Maasai ambayo ni kliniki inayotumia dawa za kiasili zilizoundwa kwa mbegu ya tikitimaji na mimea mingine. Kliniki hii inapatikana Tanzania.

Kuna kitambaa cha rangi nyekundu ambacho juu yake kuna tembe tatu za rangi nyekundu, kipima joto ambacho kimeundwa kwa glasi, kisha kuna tembe zingine ambazo ni za manjano.

Chupa hii ni ya plastiki na ina kifuniko cheupe. Kuna karatasi ya kijani kibichi iliyozungushwa kwenye chupa hii. Kuna maandishi yanayoashiria kwamba chupa hii ni dawa ya ngiri sugu inayotibu ugonjwa wa Hernia .

Mhudumu wa afya aliyevalia mavazi ya rangi nyekundu na barakoa ya samawati, kisha saa mkononi, ana kinyago kinachoashiria kinywa cha mwanadamu kilicho na meno. Anamfunza mgonjwa jinsi ya kusugua meno yake kwa kutumia mswaki.

Hizi ni chupa za plastiki za dawa, chupa moja ni ya rangi ya hudhurungi yenye kifuniko cha kijani kibichi, ilhali chupa nyingine ni ya kijani kibichi yenye kifuniko cheupe. Chupa moja imeandikwa maandishi kwamba ni dawa ya mtiki ya nguvu za kiume na nyingine ni dawa inayojulikana kama mkoko.

Muhudumu wa afya mwanamke aliyevalia mavazi yenye rangi nyeupe na samawati, anampa mtoto chanjo ya mdomoni. Mtoto huyu amebebwa na mwanamke.

Kuna muuguzi ambaye amevalia barakoa, mkononi ameshika dawa na mkono mwingine ameshika sindano. Anaonekana kutoa dawa kwenye chupa ile ya dawa.

Mwanamume na mwanamke waliovalia barakoa ya kijani kibichi, wanaosha mikono yao kwa maji kutoka kwa tanki la samawati. Kuna watu wengine wawili wanasubiri zamu yao. Nyuma yao kuna duka la agenti wa Kopia.

Mhudumu huyu wa afya amevaa vazi la samawati, ana glavu nyeupe mikononi. Ameshika kifaa ambacho anatumia kung'oa jino la mgonjwa .Mgonjwa huyu amefunikwa kwa kitambaa cha samawati .

Mhudumu huyu wa afya amevaa mavazi ya samawati na barakoa nyeupe. Ana mashine usoni mwake na pia ana kifaa alichoshika mkononi, anachotumia kuangalia kinywa cha mgonjwa aliyelala.

Mtu aliyevaa mavazi ya rangi nyekundu, anatumia ndoo nyekundu ya plastiki iliyo na maji kusafisha chumba hiki, ukutani, kumeandikwa maandishi yanayoashiria kwamba ni maji salama, na yanasema kwamba watu wanywe maji safi, yaliochemshwa.

Watu wawili waliovaa surupwenye ya manjano, viatu vyeusi na glavu nyekundu, wamebeba vibuyu viwili vyekundu. Kuna kibuyu kimoja cha samawati ambacho kiko sakafuni. Pia kuna mifereji mingi ya rangi nyeusi.

Mwanamke aliyevaa miwani na mavazi ya samawati pamoja na kofia ya samawati anampa mtoto chanjo mdomoni. Mwanamke aliye na mavazi ya rangi nyekundu anatazama huku wengine waliovalia manjano wamesimama kando yao.

Kuna chupa nyingi za dawa ambazo ni za glasi na za plastiki, pia kuna sindano ambayo imelazwa juu ya kitambaa cha samawati. Chupa moja inaashiria kwamba ni chanjo aina ya yellow fever .

Hiki ni chumba cha dawa za kiasili. Dawa hizi zinatumika kutibu maradhi mbali mbali. Maradhi haya yameorodheshwa kwa kutumia wino wa rangi nyekundu na nyeusi na yameandikwa kwenye bango la rangi nyeupe lililowekwa ukutani.

Boksi hii ni ya chanjo, inajulikana kama tracy bug . Chanjo yenyewe imetengenezwa na kampuni ya Serum inayopatikana nchini India. Kuna maandishi yanayoashiria kwamba chanjo hii ni hai.

Mtu huyu amevaa mavazi ya rangi nyeupe na pia amevalia kofia na amefunika pua lake. Ana mashine ambayo anatumia kupulizia mimea dawa.

Mwanaume huyu amevaa vazi la rangi nyeupe na pia amevaa glavu nyeupe mikononi. Anaonekana kuandika kitu kwenye kitabu na amevalia pia miwani. Kando yake kuna tarakilishi.

Kibuyu hiki ni cha plastiki. Ni cha rangi nyeupe na kifuniko cha rangi nyekundu. Kuna maandishi kwenye kibuyu hiki, maandishi yanayoashiria kwamba ni dawa ya ugonjwa wa kifafa na pia yameandikwa kwamba ni safi dawa.

Hapa ni hospitalini. Kuna wahudumu wawili wa afya waliovaa mavazi ya samawati na glavu nyeupe. Wamevaa pia barakoa ya samawati. Wanamhudumia mgonjwa aliyevaa nguo nyeusi na ana mkufu mkononi.

Barabara hii iko kando ya ukuta wa saruji. Barabara yenyewe imefurika, ina maji mengi. Kuna wananchi ambao wanavuka kwa miguu huku wamejifunika mwavuli na wengine wanavuka kwa kutumia magari.

Mhudumu wa afya aliyevaa mavazi ya rangi ya manjano, nyeupe na samawati, amemshika mgonjwa mkono huku anamdunga sindano begani. Mgonjwa huyu amefunika macho yake kwa mkono kuashiria kwamba anahisi uchungu.

Hapa ni hospitalini. Kuna mhudumu wa afya wa kike, aliyevaa vazi la rangi nyeupe na barakoa ya samawati na glavu nyeupe anamhudumia mgonjwa. Mgonjwa huyu ameketi kitandani na hajavua viatu.

Muhudumu huyu wa afya amevalia vazi la rangi nyeupe na miwani. Ana kifaa ambacho anatumia kusafisha sikio la mwanamke, aliyevaa vazi la rangi nyeusi.

Mhudumu wa afya aliyevalia vazi la manjano na barakoa ya samawati na miwani anampa mtoto mchanga chanjo mdomoni. Mtoto mwenyewe amebebwa na mwanamke aliyevalia barakoa nyeusi.

Sehemu hii inaonyesha jengo lililoporomoka. Jengo hili lilikuwa la ghorofa. Kando yake kuna jengo lingine la ghorofa na lingine linaloonekana kwa mbali. Kuna mvulana aliyevaa samawati amesimama mbele ya jengo hili na anajikuna kwapani.

Nyumba hizi zimezingirwa kwa maji ya mafuriko. Nyumba zenyewe zimejengwa kwa mabati, zingine zikajengwa kwa kuezekwa nyasi. Wanawake wawili wanatembea kwenye maji haya, huku mmoja ameshika kijiti na mwingine amebeba vijiti vitatu begani.

Hapa ni hospitalini. Kuna wahudumu watatu wa afya waliovaa magwanda ya rangi ya samawati, barakoa ya samawati na wamefunika nywele zao kwa vitambaa vya samawati. Mmoja anaonekana kwamba ameshika kifaa fulani.

Kuna hema kubwa nyeupe iliyotengenezwa kuwa wodi ya hospitali. Hema hili limejaa vitanda vya rangi nyeupe na samawati, vilivyotandikwa nadhifu. Kuna televisheni na pia mhudumu wa afya ambaye amesimama ndani ya hema hili.

Kuna chupa ya glasi ambayo ni ya dawa. Ina kifuniko cha rangi nyeupe. Ni dawa inayojulikana kama Stamaril ambayo ni ya unga, kisha kuna sindano ambayo ina dawa hiyo hiyo iliyochanganywa na maji.

Umati wa watu umesimama kwenye barabara inayopasuka. Barabara inapasuka kwa vile maji yameumega udongo. Kando ya barabara kunaonekana chuma cha barabara kilichovunjwa kwa nguvu za maji.

Chupa hii ni ya plastiki na ina kifuniko chekundu. Ni chupa ya tembe sitini ambazo zinafahamika kama Iron Chelate. Tembe hizi zinasaidia kupunguza uchovu mwilini na pia katika ujenzi wa damu mwilini.